Hapa kuna watu wengi ambao ni wanawake, wanaume na watoto ambao wamekuja kushangilia timu yao ya taifa. Wakipeperusha bendera yao la taifa wakifurahia sana.

Mashabiki wengi ambao ni wanaume na wanawake, pia watoto wadogo wakishangilia timu yao ya taifa wakipeperusha bendera ya taifa lao.

Watu ambayo wamekuja kutazama mpira ambao huwa tunawaita mashabiki, huwa wanafanya, wanapiga nduru kuangalia klabu yao wakicheza wakishangilia wao.

Hapa Mzungu ambaye amefurahia akiwa na mashabiki wa taifa la Kenya wakipeperusha bendera yao wakiwa wamefurahia sana.

Hapa kuna washabiki wengi ambao ni wanaume na wanawake na pia mtoto katika uwajani wakionyesha kushangilia timu . Mtu mmoja akipiga picha wao.

Hapa kuna watu wengi ambayo ni wanawake na wanaume. Na pia kuna watu ambao wamepeperusha bendera ya Kenya .Kuna wanawake wanajaribu Rais wa Kenya.

Hapa kuna mtu mmoja ambaye amesimama akiwaongelesha watu ambaye wameketi wanaume wanawake wakitazama huyu mwanaume ambaye anawaongelesha.

Hapa kuna watu wengi ambao ni wachezaji na washambiki. Hawa wachezaji wanaenda kuwasalimia washambiki wao wakiwashangilia katika uwanjani wa mpira.

Hapa kuna watu wengi ambao wamevaa suti na pia wamevaa miwani. Wengi wao ni vipara na pia kuna wanaume, wanawake watatu na pia kuna rais.

Hapa ni uwanjani ya timu ya Gormahia ambaye mashabiki wamekuja kushangili timu yao na hapa kuna mwanaume ambaye amejipaka rangi ya kijani akishangilia timu yake.

Hapa kuna watu wengi ambaye huwa tunaita washabiki wakushangilia nchi yao ya Kenya wakicheza mpira wakiwa uwanjani. Mwenye amesimama ni rais wa Kenya.

Hapa kuna wachezaji wa mpira ambao wanashangalia mbao waliofunga katika uwanjani na mashibiki ambao pia wanapiga sherehe kwa sababu klabu au timo waliofunga.

Hapa ni wanariadha ambapo ni wanawake wakicheza michezo yao ya netiboli na mashabiki wanaangalia katika uwanja wamekuja kutazama hii mchezo ya hawa wanawake ya netiboli.

Hapa kuna watu wengi ambao ni wanariadha wa spoti wa raga, wakifurahia wamebeba kikombe wa raga, wamevaa nguo ambazo zinafanana.